Hawa ni wasichana ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wakishirikiana na kutumia kompyuta kibao darasani au katika mazingira ya kujifunza.

Hili ni komputa kibao kimesimama wima juu ya mkusanyiko wa vigae vidogo, vya rangi mbali mbali vinavyofanana na vizuizi vya kucheza au vipande vya mchezo. Kwenye kioo cha kompyuta kibao, kuna mchezo wenye picha za rangi nyingi na vipengele mbali mbali.

Huu ni mtu akiwa ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo kuna video inayoonyesha kitovu cha kucheza. Dawati lina vitu mbalimbali vya ofisi kama vile vitabu, daftari, kalamu, miwani, kiguza, simu ya mkononi.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo na juu ya skrini, kuna ikoni zinazohusiana na elimu na kujifunza mtandaoni, kama vile kitabu, kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga.

Hawa ni kundi la vijana wanne; wanafunzi, labda wakishirikiana na kucheka wakiangalia simu ya mkono. Wote wanaonekana kushirikiana kwa karibu, wakiangalia kitu kwenye simu ya mkononi na mmoja wao akishika kikombe cha kahawa au kinyuaji kingine.

Hii ni kompyuta mpakato iliyowekwa kama kitabu wazi ikiwasilisha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu kidijitali. Katikati kuna kompyuta mpakato iliyo wazi, skrini yake ikiwa na picha ya maabara au mazingira ya utafiti.

Hili ni darasa la kompyuta au maabara ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta. Wanafunzi wawili mbele, mmoja amevaa koti la bluu wameinua mikono yao wakionyesha ushiriki au kijibu swali.

Huyu ni msichana mdogo anaonekana kuwa mwanafunzi akitabasamu na kushughulishwa na kazi ya shule, labda masomo ya mtandaoni au kazi ya nyumbani. Anaonekana kutumia kompyuta kibao na pia ana daftari na kalamu mbele yake.

Huyu ni mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anashiriki mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna watu kadhaa wanaonekana kupitia video kuashiria mkutano wa mtandaoni au mawasiliano ya mbali.

Huu ni dhana ya elimu au elimu mtandaoni, kuna kompyuta mpakato inaonyeshwa kama kitabu kikibwa ikisisitiza jukumu la kama chombo kikuu cha kijifunza kidijitali, watu wadogo kadhaa wanaonekana wameketi au wamesimama karibu na kompyuta hio.

Huyu ni mwanaume anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Anaonekana kuwa mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea na rafu za vitabu zikiwa nyuma yake.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kua mwanamke akivaa kifaa cha ualisia pepe, na anaonekana kushughulisha na uzoefu huo. Kwenye pande zote mbili za mtu huyo, kuna paneli za skirini, zinazoonesha mahudhui yanayohusiana na uzoefu wa kidijitali.

Huyu ni msichana mdogo akitumia kibodi cha kompyuta. Anaonekana kujifunza au kucheza na kompyuta. Nyuma yake kuna mtoto mwingine na mtu mzima, labda wazazi au walezi wakimwangalia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda nyumbani au shule.

Hawa ni watu watatu, wawili wanaume na wanawake mmoja wakiwa wamekaa meza na kompyuta mpakato wanaonekana kuwa katika mkutano au kikao cha kazi wakijadiliana au kufanya kazi pamoja.

Hii ni mkono ya mtu akiandika kwenye kompyuta ndogo. Kwenye skirini ya kompyuta, kuna picha ya mwanamke akionekana kwenye simu ya video au kikao cha kujifunza mtandaoni. Meza pia ina vitu vingi, kama vile vitabu.

Hawa ni watu wameketi kuzunguka meza wakitumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki, kama vile kompyuta za mkononi, kompyuta mpakato na simu janja, kuashiria matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kujifunza.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta mpakato, iliyo na neno e-learning na ikoni zinazohusiana na elimu ya mtandaoni kwenye skrini. Mtu huyu anaonekana ameketi kwenye meza yenye kalamu na mimea midogo.

Huu ni kofia ya mahafari likiwa limewekwa juu ya komputa mpakato na rundo la vitabu limewekwa kando yake. Vyote vikiwa kwenye mandhari ya bluu.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Ana nywele ndefu zenye rangi nyepesi na amevaa sweta ya rangi nyepesi. Kuna mfwatiliaji wa kompyuta nyuma yake.

Huyu ni mwalimu wa cartoon mwenye miwani akisimama karibu na ubao mweupe ulioandikwa. Mbele yake, kuna kompyuta dogo inayoonyesha picha ya mwalimu huyo huyo na formula hiyo hiyo. Inaonekana kama anafundisha au anawasiliana kupitia mtandaoni.

Huyu ni mwanaume akiandika kwenye ubao mweusi. Ubao mweusi umewekwa kwenye ukuta ambao unaonekana kuwa imejengwa kwa mawe au udongo na una muundo mbaya. Mwanaume huyu amevaa shati la blue lenye mistari.

Huu ni chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyoonekana kua vya hosteli au bweni. Chumba kinaonekana kua na nafasi kubwa na kuna dirisha upande moja, likiruhusa mwanga kuingia.

Huu ni hosteli za chuo kikuu, unaoonyesha jengo refu lenye ghorofa kadhaa, likiwa na roshani na madirisha mengi. Muundo wa jengo unaonekana kua wa kisasa na wenye nafasi, unaofaa kwa makazi ya wanafunzi.

Hawa ni wachezaji wawili wa raga wakiwa katika mchezo. Mchezaji mmoja ameshika mpira na anakimbia, huku mchezaji mwingine akijaribu kumzuia kwa kumpaka chini.

Huu ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa na taa za dari zimewashwa. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi, ingawa hakuna mtu ndani yake.

Hili ni chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda cha chini kina godoro na shuka zenye rangi mbalimbali na kuna mito miwili. Kitandani cha juu kina godoro la bluu. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala au hosteli.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa katika chumba kinacho onekana kama maktaba au eneo la kusomea. Kuna rafu zilizojaa vitabu nyuma na watu wameketi kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi.

Chumba chenye kitanda cha orofa na kabati la nguo. Kuna watu watatu ndani ya chumba hicho. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kitanda cha juu cha orofa akitumia simu yake.

Huu ni mlango wa kuingilia wa maktaba. Juu ya mlango Kuna ishara iliyoandikwa library. Milango miwili, ya mbao imefunguliwa ikionyesha ndani ya maktaba. Ambapo kuna sehemu ya mapokezi au kaunta.

Huu ni Chumba chenye vitanda vya ghorofa ambavyo vina magodoro ya buluu. Inaonekana kama chumba cha kulala cha mabweni au hosteli .

Hii ni barabara ya ndani, labda katika hoteli au jengo la makazi. Inaonekana kuwa na mimea, madirisha na kifaa cha kuzima moto ukutani. Inaonekana kama barabara ya ukumbi ndani ya jumla.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa kila kimoja kikiwa na godoro ya bluu na fremu ya chuma yenye rangi ya machungwa na bluu. Kuna watu Wawili katika chumba hicho. Mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu kushoto na mwingine ameketi kwenye kitanda cha chini kulia.

Huu ni chuo kikuu. Ni jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa likiwa na nguzo na roshani. Mbele ya jengo kuna eneo la bustani lililotuzwa vizuri lenye vichaka vilivyopuguzwa na njia ya zege.

Huu ni maktaba, rafu za vitabu kubwa zilizojazwa vitabu vingi, zikienea ukuta mzima wa maktaba. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza wakisoma au wakitumia vifaa vyao.

Huu ni maktaba uliojaa watu wakisoma na kujifunza. Kuna rafu ndefu zilizojazwa vitabu na meza na viti vingi ambapo watu wamekaa wakisoma au wakitumia kompyuta zao. Watu mbalimbali wanaonekana wakiwa wameshughulishwa na shughuli ya masomo.

Huu ni maktaba .Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu. Mtu mmoja anaonekana amekaa chini akisoma kitabu. Ukuta wa nyuma una mapambo ya picha au mabango madogo.

Huu ni chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyoonekana kama bweni au chumba kulala cha pamoja. Kuna vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyopangwa ndani ya chumba na baadhi ya vitanda vina matandiko na mito.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa kwenye ukumbi wa mazoezi. Wanaonekana wakitumia vifaa mbali mbali vya mazoezi ya viungo, kama vile mashine za kunyanyua uzito na benji za mazoezi.

Huu ni chumba cha hosteli. Kuna kitanda cha ghorofa, kilichoandaliwa chenye magodoro na tauli zilizokunjwa juu yake tayari kwa ajili ya kulala. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto likitoa mwanga wa asili na kuonyesha mandhari ya nje.

Huu ni chumba cha kulala chenye vitanda vitatu vikiwa na shuka za kijani kibichi. Kila kitanda kina mbu au neti ya mbu iliyoning'inia juu yake, kuna nguo zilizokunjwa au vitu vingine vilivyowekwa kwenye vitanda.

Huu ni basi jeupe lenye milia nyekundu ubafuni, linaonekana limeegeshwa barabarani au kwenye eneo lisilo rasmi, anga ni wazi na linaonyesha kua ni mchana.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na madogoro meupe. Chumba kinaonekana kuwa na kuta wa rangi ya bluu iliyokolea au zambarau iliyokolea na taa inaonekana kuwasha chumba.

Huu ni chumba chenye meza na viti virefu kama vile chumba cha kulia chakula shuleni au chuo kikuu. Kuna meza ndefu kadhaa zenye viti virefu vya rangi ya bluu na kahawia. Baadhi ya meza zina vikombe au vyombo vidogo vilivyopangwa juu yake.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili, vilivyotandikwa shuka za kijani kibichi, na neti za mbu zilizoning'inia juu yake. Kuna meza ya mbao na viti viwili, na pia mlango unaoelekea bafuni au choo.

Huu ni ndani ya maktaba au chumba chenye vitabu, inaonekana kuna ngazi zinazoelekea ghorofa ya juu upande wa kushoto na rafu kubwa zilizojaa vitabu upande wa kulia. Kuna viti na meza pia. Mwanga unaonekana kuingia kutoka madirisha au vyanzo vya mwanga vya ndani.

Hawa ni watu wawili, mwanamume na mwanamke, wamekaa kwenye dawati lenye vitabu na karatasi. Wanaonekana wakiwa wamejikita katika shughuli fulani, labda wakisoma au wakifanya kazi pamoja.

Hawa ni watu wakiwa kwenye mafunzo au semina ya elimu ya uraia ambapo baadhi wamevaa fulana zenye maandishi civic education . Kuna watu kadhaa wameketi kwenye meza wakifanya kazi au wakiskiliza na mojawapo amesimama mbele akionekana kama mwalimu au mwekezaji.

Hawa ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wameketi chini wakizunguka eneo la wazi labda katika mkutano au shughuli za kijamii. Nyuma yao, kuna majengo rahisi na mti mkubwa unaotoa kivuli.

Hawa ni watu watatu. Wawili wanaonekana kama wakulima na mmoja anaweza kuwa mtaalam au mwalimu wa kilimo wakiwa shambani na mimea midogo. Wanaonekana wakishikiana au wakijifunza kwa vitendo.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo watu wazima na watoto wamesimama nje ya jengo wengi wao wanashikilia hadhi yao vyeti vinavyofanana na cheti inaonekana kama sherehe ya kumtimu au kukamilisha mafunzo fulani kuna watoto wawili wadogo wamesimama mbele ya kikundi.

Hawa ni kundi la watu wazima wakiwa darasani. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya darasa akiongea na labda akifundisha au akitoa maelezo kwa wengine walioketi kwenye madawati.

Huu ni darasa lenye wanafunzi. Kuna viti na madawati ndani vilivyopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Ukuta wa nyuma, unaonekana kuwa wa manjano mkali. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye madawati wakionekana kuwa wanafunzi.

Hawa ni kundi la watoto wa shule wamesimama nje ya jengo la shule, karibu na meza iliyojaa vitabu. Watoto wengine wanashikilia vikapu vipya, labda vikiwa vimetolewa hivi karibuni na wanaonekana wenye furaha na shukrani. Mandhari yanaonyesha eneo la vijijini na miti nyuma.

Hawa ni watoto watatu wamekaa nje wakila chakula, wamevaa sare za shule wanaonekana wanakula uji au chakula kingine kutokana kwenye sahani zao, mmoja wao amevaa kofia ya bluu.

Hawa ni watoto kadhaa wengi wao wakiwa na vitabu mkononi na kuvishikilia juu wakionyesha furaha na tabasamu pana. Watoto wanaonyesha furaha na shuku wakitabasamu na wengine wakicheka. jambo linalo ashiria umuhimu wa elimu.

Hili ni kitabu cha health safety and manner 2 kinachoonekana kwenye picha kinafunika mada za afya, usalama na tabia njema na kina picha za watoto kwenye chandala chake.

Huu ni jengo lenye ukuta uliopakwa rangi . Ukuta huu una mchoro wa anga lenye mawingu na mandhari ya asili ikiwezekana milima au vilima. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo au njia na mimea iliyopandwa vizuri.

Huu ni bango la rangi nyekundu lenye saa kubwa katikati inayotumiwa kufundisha jinsi ya kusoma saa. Maneno mbalimbali yanayohusiana na mda yameandikwa karibu na saa.

Huu ni darasa lenye watu wazima na watoto. Watu wazima kadhaa wakiwemo walimu au wageni wamesimama mbele ya ubao wa darasa , wengine wakishikilia vitabu au karatasi.

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa wamejipanga wakionekana kupokea chakula au msaada mwingine. Mmoja wa watoto yuko karibu na chombo kikubwa akionekana kupkea chakula kwenye sahani.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Wengi wao wamevaa sare za shule za rangi ya buluu na wanaonekana wameelekeza macho yao mbele yakimwangalia mwalimu.

Hili ni kompyuta ya mezani, inayoelekea kua katika mazingira ya ofisi au shule. Kwenye koo ya kompyuta hio yenye chapa ya Dell, kuna kibandiko kinachosomeka, Internet Facility Instricted for Education Purpose Only .

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo wanaume wawili, mwanamke mzungu na mwanamke aliyevaa hijabu wakishughulikia rundo la vitabu. Inaonekana kama tukio la ukuaji wa shughuli inayohusiana na elimu.

Huu ni mlingoti mrefu wa bendera uliosimama wima, dhidi ya anga la blue lenye mawingu meupe na yanayoelea. Chini ya mlingoti kuna miti yenye majani mabichi.

Hizi ni chupa tatu za gesi, zikiwa zimehifadhiwa nyuma ya nondo za chuma, labda kwenye dirisha au sehemu ya kuhifadhia. Chupa moja ni nyekundu, nyingine ni ya rangi ya machungwa.

Hawa ni kundi la watu huenda wanafunzi wakiwa jikoni au sehemu ya kupika wakishughulika maandalizi ya chakula mbele kuna msichana mmoja anayeketa kitu kwenye ubao wa kukatia huku wengine wakiwa nyuma yake.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mtoto wamesimama ndani ya jengo labda kwenye jukwa au eneo la sherehe. Mwanamke ameshika kitu kinachoonekana kama cheti au chupa. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi.

Hawa ni wanafunzi wa kike watatu wakiwa wamesimama mbele ya meza yeye vyombo vya kupikia na vyakula. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule na wawili kati yao wamevaa aproni za kupikia.

Hawa ni watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia barakoa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au ukumbi wa mtihani wengine wananoekana kua walimu au wasimamaizi.

Huyu ni mtu, akitumia chujio la chuma, kushikilia chakula. Kinachoonekana kama tambi au kitu kama hicho, juu ya bakuli lililowekwa chini kwenye nyasi. Inaonekana kama huyu mtu anachuja au anatoa maji kutoka kwenye chakula hicho.

Hawa ni kundi la wanafunzi. Wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule ndani ya jengo linalofanana na shule au ukumbi wa hafla. Wanafunzi watatu walio mbele wamesimama wakiwa wameshikilia vitu vinavyoonekana kama vitabu au hati.

Hawa ni kundi la vijana, wanaonekana kama wanafunzi wakipiga picha wakiwa inje. Nyuma yao kuna anga la blue lenye mawingu meupe na pia kuna maji yanayoonekana kama mto au ziwa.

Watu watatu labda watoto au vijana, wakifanya shughuli ya kupika nje. Mtu mmoja ameinama chini akishughulika na kitu kinachoonekana kama sanduku au chombo. Huku mwingine akiwa ameinama juu ya chombo cha kupikia kinachofanana na grill au jiko ndogo la kielektroniki.

Hawa ni watu wawili, labda wanafunzi, wakiwa nje ya jengo, labda wakifanya shughuli fulani ya kitamaduni au ya shule. Anaonekana kuwa kijana au mwanamume amevaa shati jeupe, tai yenye rangi mbalimbali na amevaa miwani ya jua.

Huu ni kundi la watu ndani ya chumba wengi wao wakiwa wanafunzi waliovalia sare za shule zinazojumuisha sketi ya miraba na mashati meupe.

Hawa ni watu wakichoma nyama kwenye choma kubwa nje. Kuna viande vya nyama vikiwa vimepangwa kwenye wavu wa kuchomea na makaa yanaonekana chini ya wavu yakitoa joto.

Hii ni darasa au ukumbi wa mtihani uliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati yao ya binafsi. Wanaonekana wakiwa wamevaa sare za shule na wako katika mazingira ya kujifunza au kufanya mtihani. Kuna watu wazima wachache pia wanaonekana wakisimamia.

Huu ni darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakisoma au wakisikiliza, na mwalimu anaonekana akifundisha au kueleza darasani.

Huyu ni kijana akitumia lugha ya ishara huku wakiongea na mwanamke, wote wawili wameketi kwenye meza na kompyuta mpakato iko wazi mbele yao. Kijana anaonekana akifundisha au kueleza jambo kwa kutumia ishara ya mkono.

Huyu ni kijana akiwa ameketi kwenye kiti akitazama kompyuta mpakato iliyopo mezani mbele yake. Kijana huyu anaonekana kutoka nyuma akiwa amevaa fulana ya rangi ya njano na labda anafanya kazi au anatabasamu kitu kwenye kompyuta.

Huyo ni mtoto mdogo labda mvulana akiwa amefunika masikio yake kwa mikono yake akionekana kama anajaribu kujikinga na kelele au sauti kubwa. Amevaa shati la miraba ya bluu na nyeupe. Nyuma yake kuna watoto wengine.

Hawa ni watu wawili wakiwa kwenye ukumbi mrefu. Amevaa fulana nyeusi na jeans ya blue . Ameketi kwenye kiti cha magurudumu chekundu na cha chuma. Anaonekana kua na ulemavu wa viungo vya mwili.

Huyu ni mwanamke mzima labda mwalimu au msaidizi akiwa ameketi kati kati ya watoto wawili wadogo mwanamke huyu anatabasamu na anaonekana kuingiliana na watoto ambao pia wanaonekana kuwa na furaha.

Hawa ni wanawake wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mwanamke mmoja ana miwani na anaonekana akishangaa au akizingatia kitu kwenye skrini. Mwanamke mwingine, mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu, anaonekana akiwaelekeza au akimfundisha yule mwingine.

Huyu ni mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa kwenye viti na wanaonekana wakizugumza. Mwanamke huyu ana miwani na amevaa shati lenye milia na suruali ya rangi nyeusi. Huku mtoto amevaa fulana ya rangi ya samawati iliyokolea na kikuki cha rangi ya samawati.

Hawa ni wanafunzi watatu darasani. Mwanafunzi mmoja mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaandika kwenye daftari lake likiwa kwenye dawati. Wanafunzi wengine wawili mvulana na msichana pia wamekaa kwenye dawati.

Huyo ni kijana mwenye Down Syndrome , ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana amevaa fulana ya rangi ya machungwa na yuko ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au kahawa na rafu za vitabu zikiwa nyuma yake.

Huu ni mazingira ya darasa ambapo wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za bluu, wamekaa chini wakijifunza. Katikati, kuna mwanamke anaonekana kuwa mwalimu amevaa miwani ya jua, anatumia ubao wa brazili akionyesha elimu ya ujumuishi wa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Huu ni darasa la shule. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amesimama mbele ya darasa karibu na ubao mweupe. Kuna wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti vyao na madawati wakionekana kusikiliza au kufanya kazi sawa.

Huyu ni mwanamke kipofu akikuza onyesho la kukuza katika chumba la makumbusho akisaidiwa na mwanamke mwingine ,mandhari ya nyuma yanaonekana mazingira ya ndani ya jina ikiwezekana kanisa au chumba cha makumbusho.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mama na mtoto anayeonekana kuwa mwanafunzi. Wameketi pamoja kwenye sofa. Mwanamke huyu anamshika mkono mtoto na wote wawili wanatazama kompyuta mpakato ya rangi ya buluu. Inaonekana kama mwanamke huyu anamsaidia au anamfundisha mtoto.

Hawa ni watu wanne wanaonekana kuwa wanafunzi na mwalimu, wakiwa katika mazingira ya mafunzo yakimatibabu au kimaabara, labda katika chuo cha mafunzo ya utabibu, mwalimu akiwa amevaa barakoa na shati jeupe na anaonekana kuwaelekeza wanafunzi watatu waliovaa kanzu.

Huu ni tukio rasmi, inaonekana kuwa sherehe ya tuzo au hafla nyingi inayosimamiwa na wizara ya elimu. Kama linavyooneka kwenye bango lililo nyuma. Wanawake wawili, na mwanaume mmoja wamesimama mbele ya jukwaa. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo yenye rangi nyingi, anampa kitu kinachoonekana kama tuzo au cheti.

Huu ni darasa au chumba cha kusomea kenye wanafunzi kadhaa. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakionekana kujihusisha na masomo au shughuli za darasani. Mbele ya wanafunzi kuna daftari na vitabu vilivyowekwa juu ya dawati. Mmoja ya wanafunzi anaonekana ameketi kando ya dawati, huku beki cheusi likiwa karibu naye.

Huu ni kundi la watu wanaonekana kama wanafunzi wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa hao wenyewe wa kusomea, watu hao wamejikita katika shughuli mbalimbali za kujifunza ikiwemo kusoma vitabu kuandika na kutumia kompyuta.

Kuna watu kadhaa wameketi kwenye madawati ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au ofisi. Mtu mmoja amesimama mbele kidogo akitazama kuelekea wanafunzi au watu walioketi. Madawati yanaonekana kuwa na vitu mbalimbali juu yake.

Hawa ni kundi la wanaume inaonekana kuwa wanafunzi au mafundi wakifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki labda simu za rununu au kompyuta kwenye madawati wanaonekana kuwa katika mazingira ya mafunzo au warsha ya ukarabati.

Wanafunzi wawili wakiwa darasani, wako katika warsha ya mafunzo. Mwanafunzi mmoja yuko mbele, ameketi kwenye dawati na anaonekana akifanya mazoezi au kazi mkononi labda akikusanya au kutenganisha vifaa vya elektroniki.

Hawa ni kundi la watu watano, wakiwemo wanawake wanne na mwanaume mmoja. Wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa na ukuta za mbao na vizuizi vya mbao upande mmoja.

Hawa ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wakizunguka kifaa cha kielektroniki chenye nyaya nyingi na vifaa mbalimbali vinavyounganishwa. Mwanaume mmoja mwenye asili ya kizungu amevaa suti na anaonekana akiongea na vijana wawili wa katikati.

Huyu ni mtu akifanya kazi ya kuchomelea ambapo cheche nyingi za moto na mwanga zinatoka kutokana na mchakato wa kuchomelea chuma. Mtu huyo amevaa vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa maalum ya klehemu.

Huyu ni mtu amevaa shati ya kijani kibichi akifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki labda akirekebisha kompyuta au simu. Anaonekana kutumia zana kama vile chuma cha kutengeneza na kuna kifaa cha buluu na manjano kinachoonekana kama usambazaji wa umeme au kituo cha kulehemu.

Hawa ni kundi la watu. Wanaonekana kuwa wanafunzi ,wakiwa wamekaa kwenye meza katikati ya chumba kinachoonekana kama darasa au maabara. Kuna vifaa vya kielektroniki au vya maabara kwenye meza upande wa kushoto.